Hii posta au picha inaashiria elimu ya kidijitali, kuna kampuni inayoitwa E-learning Platform, inayopatia wanafunzi nafasi ya kujifunza masomo ya aina tofauti tofauti ya kidijitali.

Huyu mama aliyeketi kwenye meza yake huenda ameketi nyumbani akitumia tarakilishi yake na vitabu, karatasi na kalamu. Kando yake pia ana rununu. Anaonekana yuko katika mkutano au darasa na watu wengi. Anaskiza mwalimu anapofunza na anaweza kuchangia.

Mwanaume huyu ameketi nyumbani kwenye dawati lake na anafanya kazi kwa tarakilishi yake. Huenda anafanya kazi ya mtandaoni au masomo ya darasani kwenye mtandao.

Mwanafunzi huyu mwenye nywele rembo ana kalamu mkononi huku akiangalia tarakilishi yake ya mkononi kwa makini, pengine anafanya masomo ya darasani akitumia elimu ya kidijitali. Manufaa ya elimu hii ni kuwa mtoto huyu anaweza soma popote wakati wowote.

Mwanafunzi huyu anatumia elimu ya kidijitali ili kujiendeleza. Anaonyesha kitabu chake kwenye tarakilishi kwani kuna skrini au kamera inayomsaidia kuwasiliana na wenzake darasani, wanafunzi wenzake na walimu. Anawaangalia huku akiashiria kwa kutumia kalamu.

Mwanamke huyu anaonekana kutumia tarakilishi jikoni kwenye meza. Amevaa sweta na mandhari haya yanaonekana ni ya nyumbani. Anajua manufaa ya elimu au kazi ya kidijitali.

Huyu mwalimu ni mwanamke anayemsaidia mwanafunzi huyu, kujua kupiga chapa kwenye kompyuta yake ya mpakato. Kuna mwanafunzi mwenzake anayemwangalia akiwa amefurahi. Wanaonekana kuwa wote wana umakini wa kujifunza matumizi ya kompyuta.

Mwanafunzi huyu wa kike ana vipokea sauti vilivyobanwa kwenye kichwa chake. Anaashiria kwa mkono kuonyesha kwamba anawasiliana na walio kwenye simu yake . Huenda yuko darasani pengine kama mwanafunzi. Anaonekana kuwa amefurahi na amefungua vitabu ili kufuata mafunzo.

Mwanaume huyu ameketi akiwa amefurahi kwenye meza yake nyumbani na kando yake ana projector mbele yake, tarakilishi ya mkononi na upande huu mwingine wa kulia ana vitabu na kalamu. Anaonekana kuwa anafanya kazi ama kujifunza darasani huku akiwa anasikiza kwa kutumia earphones .

Huu ni mfano wa elimu ya kidijitali, na tunaona mwanafunzi mmoja mwanamume ameketi mbele ya tarakilishi akimwangalia mwalimu akifunza mahesabu au physics . Anaandika kwenye karatasi akitumia kalamu yake, kuonyesha anafuata kwa makini.

Hawa watoto wanne na mwalimu wao wanaangalia tarakilishi moja, pengine wanatumia tarakilishi hii kujifunza. Huu ni mfano wa elimu ya kijidatali na ni muhimu kwa wakati huu ambabo mashini na tarakilishi hutumika kutatua matatizo ya kisasa.

Wanafunzi hawa wawili, mwanamke mmoja alievaa miwani na mwanaume alievaa tishati ya rangi ya samawati wameketi wakiangalia tarakilishi ya mwanamume huyu kwa umakini pengine wanafanya utafiti waliopewa na mwalimu wao

Watu Hawa wawili wameketi dawatini wakiangalia tarakilishi yao. Ni kama wanaangalia mahesabu ya watu wanaohudhuria sherehe au mkutano fulani na wale waliokataa kuhudhuria. Inaonyesha hesabu kwa kutumia asilimia na nambari.

Hapa tunaona wanafunzi nane walioketi mezani ili wasome wengine wana madarasa yao na wengine wanafanya utafiti wao wa kibinafsi. Wanatumia kompyuta za vibao wengine wanatumia tarakilishi na rununu.

Kijana hutu anaonekana yuko katika mandhari ya shuleni. Ameketi mezani akiwa na tarakilishi yake. Anaonekana anaiangalia kwa makini huku akifanya utafiti wake.

Wanafunzi hawa wanatumia elimu ya kidijitali ili kufanya utafiti wa shuleni. Mmoja ameketi kwenye ngazi na mwingine ameketi kwenye sakafu wakiwa wanaangalia tarakilishi zao kwa makini.

Msichana na mvulana huyu wanaonekana kuwa ni kaka na dada wanaofanya kazi yao ya ziada kwenye tarakilishi. Mvulana ndiye anayeonekana kuangalia tarakilishi kwa makini. Pengine yeye ndiye ameanza na kazi yake, dada yake akimsubiri.

Posta hii au maonyesho haya ni ya kutangaza elimu ya kidijitali. Tunaona watu kadhaa wakitumia tarakilishi zao na mmoja akitumia rununu ili waweze kusoma. Wengine wamekaa chini na mwingine mmoja amesimama.

Mwanafunzi huyu wa kiume ameketi dawatini huku akiwaza na kuwazua , pengine yuko darasani kwa sababu tarakilishi yake na kitabu chake, kiko wazi.

Mwanaume huyu aliyevaa suti anaangalia tarakilishi yake kwa umakini. Ameketi kwenye dawati lake huku akishikilia kalamu na kuandikia kitabu chake pengine ni mwalimu anayetayarisha darasa la wanafunzi wake ,huu ni mfano wa elimu ya kidijitali .

Wanafunzi hawa wawili, wameketi kwenye dawati wakitumia tarakilishi moja, ili wahudhurie darasa yao. Wote wamevaa miwani, na wanasikiza mwalimu, kwa makini.

Hili ni mkutano la kuwasiliana kuhusu masomo ya watoto na tunaona kwamba watu wote wameketi kwenye dawati lao wakiskiza anayoyafunza ama anayoongea ,wanatumia projector kuonyesha mazungumzo yao.

Huu ni ukumbi wa kusomea na huenda iko katika shule ya chuo kikuu. Mwalimu husimama pale chini na wanafunzi huketi kwenye viti vinavyoteremka.

Watoto hawa waliovaa sare jekundu wameketi darasani katika maabara ya tarakilishi wakimsikiza mwalimu wao aliye kule mbele. Anawafunza masomo ya tarakilishi shuleni.

Hili ni darasa katika mandhari ya shuleni na dawati na viti zimepangwa kwa njia ya ustadi. Imepangwa kwa mistari minne ili watoto wote waweze kuona ubao na kuwasiliana na mwalimu.

Hapa ni kwa maabara ya tarakilishi na watoto wa shule, wanafunzi, huja hapa kujifunza masomo ya kidijitali au masomo ya kompyuta.

Hapa ni darasani, kuna meza kadhaa iliyopangwa kwa mistari na kwa kila meza kuna viti viwili. Pale mbele kuna ubao wa rangi nyeusi unaotumia chokaa.

Darasa hili liko shuleni na limejaa dawati na viti vilivyopangwa kwa mistari mitatu. Kule nyuma kuna chati zilizo na masomo fulani ili watoto waweze kujisomea na kusoma na mwalimu. Madirisha yako kwa wingi ili kuleta mwangaza.

Hapa ni darasani na darasa hili linaonekana si ya wanafunzi wengi kwani lina meza moja kubwa na viti nane kando ya meza hio, pale mbele kuna ubao wa chupe inayo tumika kuwafunzia.

Huku ni bwenini. Chumba hiki kina vitanda vingi vya ghorofa . Kila kitanda kimelazwa malazi ya kimaasai. Kwa upande mmoja wa kitanda, kuna taulo zilizotandazwa ili zikauke.

Hii ni maktaba, na maktaba hii ni ya shule. Wanafunzi wamekuja kusoma, na kufanya utafiti wao. Maktaba ni mahali pa kunyamaza ji, ili watu waweze kumakinika katika masomo yao.

Huu ni ukumbi wa kulia chakula ndani ya shule. Kwenye ukuta mmoja kuna televisheni ya watoto kujiburudisha na kwenye kuta zote kuna madirisha ya kuleta mwangaza na hewa safi. Watoto ni wengi na hii inaashiriwa kwa meza nyingi iliyopangwa kwa mistari na viti au bench zinazotumika.

Huu ni mchezo wa kandanda au soka ya wasichana. Tunaona timu mbili, moja ikiwa imevaa yangi ya samawati na nyeupe, nyingine limevaa rangi ya njano na nyeusi, wakishindana. Wanakimbiza mpira, kwenye uwanja ulio na nyasi wa kijani kibichi, na mchanga wa hudhurungi.

Haya mi mandhari ya shuleni. Kwenye picha kuna basi la MANG'U HIGH SCHOOL na limepakwa rangi ya manjano kuashiria kwamba ni basi la shule. Kando ya basi hili kuna miti na fence la ua.

Haya ni maabara ya tarakilishi na tunaona wanafunzi wengi wameketi kwenye masafu wakiangalia tarakilishi zao. Pengine wanajifunza kupiga chapa au wanafanya masomo mengine. Kuna msichana mmoja haangalii tarakilishi yake , pengine anataka kuangalia mwenzake anafanya nini.

Haya ni mandhari ya bwenini katika shule. Tunaona chumba hiki ni cha mwanafunzi mmoja. Ana chandarua na kitanda kikicholazwa malazi. Kwenye kuta, kuna msalaba wa katoliki, na katika chumba hiki, pia tunaona kabati iliyo na kioo.

Huku ni shuleni, na chumba hiki kinaitwa maktaba. Kina vitabu kwenye rafu ili wanafunzi wasome. Pia, kina dawati nyingi ili wanafunzi waweze kufanya utafiti wao, masomo yao na kazi yao ya ziada.

Hapa ni bwenini na chumba hiki kinaonekana ni cha mwanafunzi mmoja. Kuna kitanda kimoja kilicho na mto, blanketi na malazi mengine. pia kuna dawati na kiti kimoja ya kusaidia mwanafunzi afanye masomo yake ya ziada baada ya darasa.

Haya ni mandhari ya shuleni na hii ni mahabara ya elimu ya tarakilishi. Kuna tarakilishi kumi na moja imewashwa pengine mwalimu alikua anatayarisha darasa ili wanafunzi wake na waanze upesi.

Mandhari ni ya maktabani na wasichana hawa wanne pengine ni wanafunzi waliokuja kuomba vitabu ili wafanye utafiti wa masomo yao. Wanaangalia kwa makini wakitafuta vitabu kwenye rafu.

Mandhari ni ya bwenini, na hapa tunaona vitanda vimelazwa kwa kutumia malazi ya kimaasai na taulo zimewekwa kwenye upande mmoja wa vitanda. Chumba hiki kina madirisha konde ambayo inaleta mwangaza na hewa safi.

Haya ni mandhari ya shuleni kwenye bweni. Katika chumba hiki tunaona kitanda kimoja cha mwanafunzi mmoja, kiti na meza. Chumba hiki ndogo kinaonyesha kwamba ni mwanafunzi mmoja tu anayeweza kutumia. Dirisha kubwa linaleta mwangaza na hewa safi.

Haya ni mandhari ya bwenini ,na chumba hiki kinaoonekana kuwa kinatumika na mwanafunzi mmoja ,ana kitanda kimoja kilichojengwa kwenye kuta la chumba hili ,kitanda hiki kina godoro ,mto na malazi mengine na mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na televisheni.

Huu ni mchezo wa kandanda, na tunaona wachezaji wanakimbiza mpira ili kuingiza goli. Tunaona kuna wachezaji waliovaa sare za nyeusi, na wengine sare za rangi ya nyeupe. Na kochi au referee yuko pale aliyevaa shati ya rangi ya jano.

Hiki ni chumba cha kulala ndani ya bweni ya chuo kikuu. Kina kitanda kilicho na malazi. Pia kuna kiti, dawati, na taa ya kusomea usiku, na kuna friji ya kuhifadhi vyakula vya mwanafunzi huyu.

Hiki ni chumba cha bweni la shule, chumba hiki kina viyanda vinne na kila kitanda kina godoro. Chumba hiki kiko tayari ili wanafunzi waje kuvilalia wanapofungua shule.

Haya ni mandhari ya bwenini kwenye shule na kichumba hiki kina vitanda sita na kila kitanda kina ngazi inayosaidia mwanafunzi kupanda mpaka juu. Kila kitanda kina godoro lake na chumba hiki kimepangwa kwa utaratibu.

Haya ni mandhari ya bwenini shuleni. Tunaona chumba ambacho kina vitanda vingi vilivyotandikiwa malazi kwenye godoro. Sakafu ni safi na linaonekana wanafunzi hawa wanatunza bidhaa zao vizuri.

Haya ni mandhari ya shuleni pengine shule ya upili na jengo hili kubwa lina ofisi za walimu na mkuu wa shule, pia upande wa kushoto na kulia kuna madarasa.

Mazingira haya ni ya maabara ya shule. Mwanafunzi huyu wa shule ya upili amevaa miwani ya kujikinga anapotumia kemikali. Tunamwona akichanganya kemikali moja ya rangi nyekundu na nyingine ambayo inakaa maji.

Hii ni shule ya sekondari ya Thika road Christian na wanafunzi na walimu wanaonekana kuwa wamefurahia siku ya kitamaduni wao. Wamevaaa nguo za kitamaduni kama vile kitenge na nguo za wagikuyu.

Hapa tunaona wanafunzi waliopelekwa kwenye hoteli wakipanga foleni huku wakipakua chakula. Tunaona vyakula aina vingi kama vile wali, mandazi na mboga.

Hapa ni maktabani na mwanafunzi huyu wa kiume amezingirwa na vitabu kwa kuta zote. Ameketi chini akisoma kitabu kimoja pengine anajitayarisha kwa mitihani yanayowadia. Maktaba hii ina mwangaza paani ili wanafunzi waweze kusoma vizuri.

Kijana huyo wa kiume anaonekana kuwa amefurahi na anawasiliana kwa kutumia ishara ya mikono. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana yuko katika mandhari ya shuleni. Ueda anafurahia masomo ya mahitaji maalum.

Hapa ni darasani, tunaona wanafunzi wameketi kwenye dawati zao. Mwanafunzi mmoja amevaa barakoa ili kujikinga. Anaonekana kuwa anawasiliana na mtu mwengine akitumia lugha ya ishara. Huenda ni masomo ya mahitaji maalum.

Mwalimu huyu wa kike ameketi na watoto wanne kwenye meza yao ya kuchezea. Watoto hawa wanacheza mchezo maalum ya kuwasaidia kujifunza, pengine wataweza kujua kutumia mikono yao vizuri. Na huu ni mfumo wa elimu ya mahitaji maalum.

Mtoto huyu, aliyefurahia, ako katika uwanja wa michezo akicheza. Anaonekana kuwa ana mahitaji maalum kutokana na chombo anachotumia kutembea. Pale nyuma, tunaona bidhaa au vyombo vya kuchezea kwa watoto.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi waliosimama mbele ya ubao. Ubao hii, imeandikwa herufi za A mpaka Z na mwalimu anatumia lugha ya ishara ili kuonyesha herufi hiyo ni gani. Huu ni mfano wa elimu wa mahitaji maalum.

Haya ni mandhari ya darasani. Watoto wameketi kwenye dawati, wameketi watatu watatu. Kuna mtoto mmoja aliyeketi kwenye kiti chenye magurudumu. Huenda ana mahitaji maalumu.

Darasa hili la elimu la mahitaji maalum linaonekana kuwa na walimu wawili na wanafunzi watatu. Kati ya wanafunzi hawa kuna msichana mmoja na wavulana wawili. Msichana huyu anaonekana kuwa anaangalia mchezo anaocheza kwa umakini, lakini kuna mwanafunzi mmoja ambaye hata kwenye mikono yake iko kwenye kiti chake.

Mandhari haya ni ya shuleni na tunamwona kijana mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Mwalimu wake naye anamfunza kwa kutumia kitabu na mkono wake. Kwenye ubao kuna michoro ambayo yanasaidia kuelezea watoto vitu fulani katika masomo yao.

Mwanafunzi huyu mchanga wa kiume ameketi kwenye kiti cha magurudumu kuashiri kwamba anafanya elimu ya mahitaji maalum. Yuko maktabani karibu na rafu za vitabu akiwa tayari kuchagua kitabu kimoja cha kusoma.

Mwanamke na mtoto wa kike, wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara, na huu ni mfano wa elimu ya mahitaji maalum. Mtoto huyu anaonekana kupanua mdomo akijaribu kumuelewa yule anayemwongelesha.

Hawa wanaume ni wawili waliovaa sare za zao za kazi za rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wanajadiliana jambo fulani pengine mwanaume mmoja akimfunza yule mwingine kuhusu uhandisi.

Huu ni mfano wa elimu wa mahitaji maalum. Mwalimu ambaye ameketi chini, anatumia lugha ya ishara, ili kuwasiliana na mwanafunzi huyu wa kike. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wanne, wameketi kwenye viti.

Haya ni mnadhari ya darasani na wanafunzi hawa watatu wanacheza mchezo wa kupanga vitalu ilikuunda jengo fulani. Huu ni mfano wa elimu ya mahitaji maalumu.

Msichana huyu ni mwanafunzi wa elimu ya mahitaji maalum, anayefurahia mchezo wa kupanga maumbo haya, kwa utaratibu fulani. Amecheka akiendelea na kazi yake.

Watoto hawa watano wameketi darasani na mwalimu wao. Watoto wawili wameinua mikono ishara ya kumuiga mwalimu au kutaka kujibu swali. Huu ni mfano wa elimu wa mahitaji maalum.

Haya ni mandhari ya darasani na inaonekana kuwa wanafunzi hawa wanafurahia elimu ya mahitaji maalumu. Mwanafunzi mmoja amekalia kiti cha magurudumu, huku wote wakiwa wanasikiza mwalimu wao kwa makini.

Haya ni mandhari ya shuleni na yupo msichana mmoja aliyekalia kiti cha magurudumu kwenye dawati. Mbele yake, kwenye dawati lake, ana tarakilishi na kitabu huku akiwa ameshikilia kalamu. Ndani ya darasa hili, pia kuna wanafunzi wengine wawili wanaonekana wakisikiza.

Huyu ni mwanafunzi anayejifunza nyumbani, ameketi dawatini akionekana kua anasikiliza kitu au mtu fulani. Ameshikilia kalamu mkononi na inaonekana kua mwanafunzi huyu anatumia elimu ya mahitaji maalumu.

Huu ni mfano wa elimu ya mahitaji maalum ambapo mwanafunzi anamwangalia mwalimu wake. Mwalimu anatamka maneno kwa njia ambayo mwanafunzi huyu atasikia na kuelewa.

Hawa ni wanafunzi wawili ambao pengine wanafurahia elimu ya mahitaji maalum. Wanachungulia kwenye dirisha ili wapigwe picha. Wamevaa sare ya rangi nyekundu na bluu.

Haya ni mandhari ya shuleni ambapo watoto wanasoma wakitumia elimu ya mahitaji maalum. Hapa kwenye ubao tunaona mwalimu na mwanafunzi wamefurahi kwa sababu mtoto huyu amejibu swali vizuri.

Huyu mwanafunzi ni wa kike na ameketi darasani akichorea ili aweze kujieleza. Huu ni mfano wa namna ya kuelimisha wanafunzi wanaohitaji elimu ya mahitaji maalum. Nyuma yake kuna mwalimu aliyeinama.

Mtoto huyu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anawaza na kuwazua kwenye kitabu chake amechorewa michoro ya kumwonyesha kuwa anapendwa. Katuni hizi pia ni za kumfurahisha.